Jengo kubwa la ghorofa mbele likiwa na maduka yaliyo na mlango, uliotengenezwa kwa kutumia chuma na juu, lililoandikwa huduma au pembejeo za mbolea zinapatikana katika eneo hilo.

Duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa vizuri katika makopo ya plastiki, yakiwa na vibandiko vinavyoonyesha matumizi ya dawa hizo, zikiwa zimepangiliwa katika rafu za mbao.

Vifurushi vidogo ambavyo vinatumika kuhifadhia pembejeo za kilimo, ambazo ni mbolea zinazotumika katika mashamba, ili kusaidia katika ukuaji wa mazao yaliyopandwa katika shamba hilo.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifurushi kidogo cha rangi nyeupe, kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza pamoja na matumizi.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu ikitumika kwa mbwa pamoja na paka ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo iliyotengenezwa kwa plastiki na kufungwa ili isiweze kumwagila.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu ikitumika kwa paka na mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kikopo cha plastiki, pembeni kukiwa na boksi ambalo lina jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa za wanyama ambazo zimehifadhiwa vizuri katika makopo ya plastiki ili yasiweze kuharibika, na kupangiliwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu. Kukiwa na maandishi yanayoonyesha idadi pamoja na ujazo wa dawa hizo.

Dawa kwa ajili ya mifugo kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi, kuku ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo dogo pamoja na pakiti ambayo vyote vimetengenezwa kwa kutumia plastiki ili visiweze kuharibika.

Vijana wawili wakiwa katika kiwanda chenye mitambo ambayo inatumika kufunga vifurushi vidogo vilivyo na pembejeo za kilimo, ambazo ni mbegu pamoja na mbolea.

Vijana watatu wa kiume wakiwa ndani ya duka wameketi wa kitazama runinga, ambapo duka hilo hutoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za wanyama.

Vijana watatu wakiwa wanafanya matangazo ya pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo au mimea, ambazo zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na nyingine zikiwa katika madumu. Nyuma kukiwa na bango linaloonyesha kampuni iliyotengeneza bidhaa hizo.

Dawa ya mifugo maalamu inayotumika kwa kuku, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo la plastiki, nyingine ikiwa imehifadhiwa katika pakiti ndogo iliyotengenezwa kwa plastiki, ikiwa na maelekezo ya namna ya kutumia pamoja na jina la dawa hiyo.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuuwa vijidudu kama vile: kupe, chawa au mbung'o ambao huishi katika manyoya au ngozi ya mifugo kama vile: ng'ombe, farasi, kondoo au mbuzi ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo dogo la plastiki.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamesimama katika jengo lenye paa lililoshikiliwa na nguzo ndefu za mbao, kukiwa na vifurushi vidogo vidogo vilivyopangana vya pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea au mbegu za mazao.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama katika duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, ambazo zimehifadhiwa katika makopo na kupangiliwa juu ya meza, kila mmoja akiwa anasubiri kuhudumiwa.

Dawa kwa ajili ya wanyama wa kufugwa maalum inayotumika kwa mbwa pamoja na paka, ikiwa imeifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ili isiweze kuharibika.

Dawa inayotumika kwa wanyama wa kufugwa maalumu kwa mbwa, ambayo inatibu maungio ya mifupa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ya plastiki, ikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya wanyama maalumu inayotumika kwa Mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililo tengenezwa kwa karatasi ngumu ambayo inajina la dawa hiyo, matumizi pamoja na picha ya Mbwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mipapai, akiwa anachuma papai moja kati ya kundi kubwa, ili kukagua kama yapo tayari kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mingi ambalo hutoa zao la ndizi katika mikungu, ikiwa imefunikwa vizuri kwa kutumia plastiki, ili ndege wasiweze kula ndizi hizo ambazo hupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji, wakiyakwanyua kutoka katika mimea kuyapanga chini kwa makundi kisha kuyapakia katika magunia ili kipelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamebeba ndoo kubwa za rangi nyeusi, ambazo zimejaa mbegu la zao la kahawa, wakimwaga chini ili zikauke na kuchambua, zinazofaa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa pilipili hoho ambazo zimestawi vizuri kutoka kataka miche ya rangi ya kijani iliyopandwa kwenye mabomba yenye maji yenye unyevu unyevu. Pilipili hizo zikiwa za rangi ya njano na kijani, zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Zao la maparachichi ambayo yameshachumwa katika miti na kupangiliwa katika makreti ya rangi ya njano, yakiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wawili wa kike na wa kiume, wakiwa wamesimama katika mazingira yaliyopandwa zao la nyanya, ambazo zimeiva vizuri kutoka katika miche yake mirefu, zikiwa tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wakiwa wanapangilia zao la ndizi, ambazo zimekatwakatwa katika vichane vidogovidogo, wakivihifadhi katika makreti ya njano na bluu ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wakiwa katika shamba kubwa wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la vitunguu, ambavyo vipo pamoja na mimea inayoota kwenye vitunguu hivyo vikiwa vinapakiwa kwenye gari ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mingi ambayo inatoa mikungu iliyo na zao la ndizi, zikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Bibi akiawa ameketi katika ardhi, akiwa amezingirwa na mbegu ya zao la kahawa, akiwa anafanya shughuli ya kuchambua mbegu hizo akizihifadhi zile nzuri katika ndoo pamoja na vikapu, ili kupelekwa sokoni kwajili ya mauzo.

zao la viazi likiwa babo lipo shambani, ambavyo vimeshavunwa kwa kuchibwa kutoka katika ardhi na kukusanywa katika makundi, ambayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi vitamu, wakifanya shughuli ya kuvivuna na kuvipangilia katika makreti, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao ya nyanya, akiwa anakagua nyanya hizo kama zipo tayari ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa amebeba kreti ambalo limejaa zao hilo, zikiwa za rangi nyekundu, kumaanisha kuwa zipo tayari kwa kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Migomba mirefu na mifupi iliyo kusanyika sehemu moja, ikiwa imemea vizuri ambayo hutumika kutoa zao la ndizi zinazostawi katika mikungu na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba, wakifanya shughuli za uvunaji wa zao la viazi kwa kuvichimbua kutoka katika ardhi na kuvihifadhi katika ndoo za plastiki, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa zao hilo, kwa kukwanyua kutoka katika mimea wakiimenya na kuisambaza chini ili ipingwe na jua, kukauka na kisha kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wanafanya shuguli za uandaaji wa zao la mananasi, kutoka katika makreti wakipangilia vizuri kwenye maboksi, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lililopandwa miti ya mipapai, akiwa anakagua matunda hayo kama yamekuwa tayari ili kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Kijana aliebeba kifurushi kilichojaa mbegu za mahindi, akiwa anayamwaga katika turubai na kusambaza ili kupigwa na jua zikauke na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Migomba mirefu ambayo imepandwa katika eneo lenye uwazi na nyasi fupi na rangi za kijani. Ikiwa imetoa mikungu mikubwa yenye zao la ndizi zikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwaajili ya mauzo.

Ulimaji wa zao la vitunguu ambavyo vimestawi vizuri na kukatwa mimea ambayo huota katika vitunguu hivyo, vikiwa vimewekwa ili kukauka tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamechuchumaa shambani wakiwa wanaangalia nyanya zilizokuwa zinastawi vizuri kutoka katika miti mirefu iliyopandwa na kustawi vizuri katika shamba hilo

Bustani ndogo iliyopandwa mboga za majani na mazao mengineyo, ambayo ipo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa mbao. Mazao hayo yanapostawi hupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume aliyevaa mabuti miguuni akiwa ameegemea zao la kabichi ambazo zimepangwa katika kundi kubwa zikisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wakiwa katika shughuli za uandaaji wa zao la viazi, wakivipangilia katika magunia marefu ya rangi nyeupe, na kushonea kamba kwa juu ili visimwagike, vikiwa tayari kupakizwa katika gari, na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa kiume akiwa amasimama katika shamba lililopandwa mti wa mparachichi, ambao ukiwa umezaa matunda hayo, akiyakagua kama yako tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mazingira ya sokoni ambapo pametengenezwa kwa kutumia vyuma pamoja na mabati, kukiwa na zao la mahindi yaliyoning'inizwa ili yakauke kwa ajili ya kuuzwa.

Mdada aliyevaa kofia kichwa akiwa katika shamba lililopandwa zao la mananasi ambayo yamevunwa na kupakizwa katika gari kubwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la vitunguu, ambavyo vimelimwa kutoka mashambani na kukatwa mimea ambayo huota katika vitunguu hivyo, vikiwa vimewekwa sehemu yenye uwazi ili kupigwa na mwanga wa jua, kukauka vizuri na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika miche iliyopandwa kwenye vifurishi vidogo vya rangi nyeusi, vilivyo na udongo. Nyanya hizo kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kike wakiwa wameketi katika ardhi, wakifanya uchambuzi wa mbegu za kahawa, wakichagua nzuri na kuziweka katika ndoo na magunia, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wanafanya shughuli za uchambuzi wa zao au mbegu za kahawa zikiwa ni za rangi ya kijani na nyekundu, ili kuchagua zile nzuri na kuzipeleka kwa ajili ya mauzo masokoni.

vijana wa kiume pamoja na wa kike wakiwa wamefanya zoezi la uvunaji wa pilipili hoho za rangi ya kijani, na kuzipangilia katika makapu makubwa wakisubiri kuuza.

Msichana aliyevaa fulana ya rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa ameketi huku akizingirwa na visado vidogo na makundi ya nyanya ambayo yanauzwa.

Kundi la vijana ambao ni wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la mananasi, wakiwa wanayavuna kwa kukata mimea inayoota katika mazao hayo, kisha kuyapangilia katika makreti ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa kiume na wa kike wakiwa wamezunguka katika sehemu ndogo ya bustani, wakiwa wanafanya zoezi la kupanda mbegu ambazo zimechipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mkulima akiwa amesimama katika bustani ndogo, ambayo amepanda mboga za majani katika vifurushi vidogo vya rangi nyeusi na nyeupe; vikiwa na udongo wenye mbolea pamoja na unyevunyevu unaosaidia mboga hizo kukua.

Wakulima wawili wa kike wakiwa katika shamba lililopandwa mboga za majani, ambazo zimestawi kutoka katika vifurushi vidogo vilivyo na udongo wenye mbolea na unyevunyevu vikiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya, akiwa anakagua zao hilo kama lipo tayari kwa ajili ya mavuno, ili kupelekwa masokoni au kupelekwa nyumbani kwa ajili ya kutumiwa.

Mashine ya kisasa yenye matairi mawili madogo ikiwa ina vyuma vyenye ncha kali ambavyo vinazunguka, na kukata nyasi ndefu zilizopo mashambani, ikiwa ni katika hatua za kwanza uandalizi wa mashamba kwajili ya kulima.

Mazao ya shambani yakiwa yamepandwa katika vyuma au mitambo, ambayo inatumika kulinda na kukinga mazao hayo, ili yaweze kustawi vizuri kwa kuangalia hari ya joto, mwanga unaohitajika kutoka kwenye taa pamoja na umwagiliaji wa maji.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta yenye matairi mapana, ikiwa imefungwa chuma kizito kwa nyuma kilicho na mapanga makali, ambayo yanakata nyasi refu zilizopo mashambani, ikiwa ni katika uandalizi wa mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono ikiwa na injini inayotumia mafuta, ambayo huzungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua udongo au ardhi kwa ajili ya urahisi wa kupanda mbegu.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono; yenye injini inayotumia mafuta; ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ya nyuma na mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito chenye mapanga makali, ambayo yanatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine za kisasa zenye mitambo inayojiendesha yenyewe ambayo inasaidia kuangalia au kufuatilia ukuaji wa mazao kwa kupima hali ya joto iliyopo ndani ya chumba, mwanga unaotokana na taa zilizofungwa juu pamoja na mabomba ambayo hutiririsha maji kwenye mimea hiyo.

Mashine za kisasa ambazo zina vyuma vyenye mapanga yenye ncha kali, inayotumika kukata nyasi refu ambazo zipo mashambani, ikiwa ni katika juhudi za uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa ambayo inaitwa trekta, ikiwa na matairi mapana, imefungwa chuma kizito kwa nyuma, ambacho kina mapanga makali yanayozunguka na kutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Kjana akiwa anasaidia kusukuma chuma ambacho hutumika katika kutifua udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta iliyo na matairi mapana, ikivuta chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga yenye ncha kali, ambayo hutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta; yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, ambayo inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali, yanayotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa samaki ambao unafanyika katika kisima kilichojazwa maji mengi masafi, kikiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa wavu, pamoja na vyombo ambavyo hutumika kupimia joto la maji hayo pamoja na kutoa chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali wakiwemo kambale, ambao unafanyika katika kisima kikubwa kilichotengenezwa kwa kuta za matofali, kikiwa kimewekwa maji safi pamoja na wavu uliofunikwa juu ili kuwalinda samaki hao wasiliwe na ndege.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika bwawa lililochimbwa, kisha karatasi ya plastiki ikiwekwa na maji masafi ya kijazwa juu yake ili yasiweze kunyonywa au kufyonzwa na udongo.

Ufugaji wa samaki wenye rangi nyekundu, ya dhahabu na njano, kwa ajili ya mapambo; wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tangi dogo, lililotengenezwa kwa kutumia vioo, kukiwa na mwanga utokanao na taa iliyofungwa juu.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali ambao unafanyika katika mabwawa makubwa yenye maji masafi, yaliyotenganishwa katika makundi makundi ya samaki wa aina moja.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika sehemu ndogo ya bwawa kubwa, ambapo wanafanya matengenezo au ujenzi wa sehemu hiyo, huku kukiwa na magari ambayo yanaleta vifaa mbalimbali vinavyotumika katika shughuli hiyo.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo, ambao wapo ndani ya maji masafi yaliyo kwenye tanki kidogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo ndani kukiwa na urembo wa mimea rangi ya kijani na mwanga utokao na taa zilizofungwa juu.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo, wa rangi nyekundu pamoja na dhahabu, wakiwa katika maji safi yaliyo ndani ya tangi dogo, ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali kwa ajili ya mapambo, wakiwa katika maji masafi yaliyo ndani ya tangi dogo lililotengenezwa kwa kutumia kioo, wakiwa wanaogelea wakijitafutia chakula.

Mazao ya chakula ambayo yamehifadhiwa katika vifurushi vidogo, na kupangwa katika mistari miwili, vikiwa vimewekwa sehemu ya soko kwa ajili ya mauzo, mfano ni: maharage, mahindi, mchele, karanga na bidhaa nyingine nyingi.

Zao la mahindi ambayo yamepandwa kwa ajili ya chakula yakiwa yamestawi vizuri kutoka katika miche mirefu, ambayo imekwisha kauka na kubadilika rangi kuwa njano, kumaanisha ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa nyumbani kwa ajili ya chakula.

Mazao ya chakula yakiwa yamehifadhiwa vizuri katika magunia marefu ya rangi nyeupe, na kupangiliwa katika mistari iliyonyooka. Yakiwa katika mazingira ya soko, yakiuzwa na watu mbalimbali wakionekana kununua bidhaa hizo ambazo ni mahindi, mchele, na mazao mengineyo.

Mazingira ya msituni kukiwa na vichaka pamoja na miti mirefu ya rangi ya kijani, kukiwa na mfereji unaotiririsha maji masafi taratibu juu ya miamba midogo midogo au mawe.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu, na vichaka vilivyofunga, pia kuna dimbwi lililo na maji yaliyotuama, ambapo nyasi fupi zinaota kupitia katika maji hayo.

Mazingira ya mistuni kukiwa na miti miembamba, minene na mirefu ambayo imefungamana. Katikati kukiwa na barabara ya vumbi, akionekana mbwa aliyesimama katika barabara hiyo.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu iliyofungamana na vichaka kukiwa na maporomoko ya maji yanayotoka sehemu za juu kushuka sehemu za chini, kupitia katika miamba migumu na kuchimba ardhi au udongo kusababisha kuwa na dimbwi.

Bwana misitu akiwa amesimama katika bustani ambayo imepangwa miche ya miti iliyooteshwa katika mifuko midogo yenye udongo pamoja na maji au unyevuunyevu, ambao unasaidia miche hiyo kukua, ikiwa imepangwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu yenye vichaka vilivyofunga, pamoja na barabara nyembamba ya vumbi iliyochorwa mstari mweupe yenye mshale kwa mbele, iliyokunja kona ikionesha sehemu hiyo ya kuelekea.

Kijana wa jinsia ya kike akiwa anatoa elimu kwa watu mbalimbali walio mzunguka, kuhusu umuhimu wa upandaji wa miti, apo chini kukiwa na miche midogo ya miti iliyootesha katika vifuko vidogo vyenye udongo.

Mkulima wa kiume akiwa anakagua mazao; ambayo yanachipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu; vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mazao usiotumia udongo, bali miche huchomoza katika matundu ya bomba refu la rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Mfumo wa kisasa wa upandaji wa mazao usiotumia udongo, bali miche huchipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mboga za majani unaofanyika katika mabomba ya maji ambapo miche, huchomoza kwenye matundu ya mabomba hayo na maji yakiwa na virutubisho pamoja na dawa inayosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mimea huchomoza katika mfuniko wa rangi nyekundu wa chombo ambacho ndani kina mizizi iliyoingia katika maji, ambayo yana dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mazao katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ambapo mizizi hudumbukia katika maji yaliyopo ndani ya mabomba hayo, yakiwa na dawa pamoja na virutubisho muhimu yanayosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo zinastawi kwenye kikarai kidogo cha plastiki chini kukiwa na ndoa ya maji inaleta maji kwenye karahi hilo, ambayo yana dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiohitaji kutumia udongo bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu meupe, ambapo mizizi hudumbukizwa katika maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua katika makopo madogo ambayo mizizi hutumbukizwa kwenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinachipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ambayo yana maji yanayopatikana katika ndoo iliyopo chini, maji hayo yana virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa mazao yanayostawi kutoka katika matundu ya mifuniko, ambapi ndani mizizi hutumbukizwa kwenye maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Mboga za majani ambazo zimepandwa katika matundu madogo ya mabomba marefu; ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao usiotumia udongo, bali mimea hukua katika madumu ambayo yamekatwa ndani, yake kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho ambavyo vinasaidia mimea hiyo kukua pale mizizi inapodumbukizwa kwenye maji hayo.

Upandaji wa mazao wa kisasa ambapo miche huchomoza katika matundu ya mifuniko na mizizi hudumbukizwa kwenye chombo chenye maji ambayo yana dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani, ambazo zinachipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubusho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinachipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho ambavyo vinasaidia mimea hio kukua.

Kijana wa kiume akiwa anakagua miche ya mazao iliyostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hivyo.

Ulimaji wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua katika matundu madogo ya bomba, ambalo ndani lina maji pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa mazao yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mazao yanayochipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yana maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mimea ambayo inastawi kutoka katika matundu madogo ya bomba refu, ambalo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia katika ukawaji wa mimea hiyo ambayo mizizi hudumbukizwa kwenye maji hayo.

Upandaji wa mboga za majani inayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo ndani yake kuna maji yenye dawa na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mazao usiotumia udongo, bali hutumia maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu, ambavyo vinasaidia katika ukuaji wa mimea au mboga za majani zilizopandwa.

Upandaji wa mboga za majani zinazochipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua pindi mizizi itakapo dumbukizwa kwehye maji hayo.

Upandaji wa mboga za majani unaofanyika katrika sehemu maalumu, ambazo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yaliyo na dawa, pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mboga za majani zinazo chipua kutoka katika matundu ya mfuniko, ambayo chini yake una mizizi inayo dumbukizwa katika maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyo saidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa mboga za majani ambazo zinastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo mizizi hudumbukizwa ndani ya maji yaliyo na rutuba, pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mashine ya kisasa, ambayo inatumika kufanya zoezi la uvunaji wa zao la ngano, ikiwa na mapanga makali yanayokata vichwa vya ngano na kuvihifadhi vizuri, ili kupelekwa viwandani na kuchakatwa na kutengeneza unga wa ngano unaotumika kupika vitu mbalimbali.

Ulimaji wa zao la kabichi ambazo zimeoteshwa katika shamba kubwa kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, zikiwa zimekomaa na kupelekwa katika viwanda ili kuandaliwa vizuri au kuchakatwa na ili na kupelekwa katika mauzo kwenye masoko.

Ulimaji wa kisasa wa mazao katika eneo kubwa lilopandwa kwa mistari iliyonyooka, ambayo uvunwa na kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuchakata au kusindikwa ilikua bidhaa bora inayofaa kutumika na watu mbalimbali.

Ufugaji wa kuku ukiwa umefanyika ndani ya chumba cheny mwanga kukiwa na vyombo maalum vilivyoning'inizwa kwa ajili ya malisho ya chakula na maji. kuku hao upelekwa katika viwanda ilikuchinjwa na nyama yao kusafishwa ili kuhifadhiwa vizuri na kupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya kuuzwa.

Ng'ombe wa kisasa ambao hufugwa katika zizi kubwa, lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng'ombe hao hupelekwa katika viwanda ili kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri, kupimwa kisha kuhifadhiwa na kwenda kupelekwa kwenye maduka makubwa kwa ajili ya kuuzwa.

Wafanyakazi waliovaa sare zinazofanana za rangi ya kijani, wakiwa katika maeneo ya viwanda, ambapo wanafanya kazi ya kufunga vizuri maua ya rangi ya aina tofautitofauti ili kupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika katika shughuli za uvunaji wa zao la ngano, ambayo ina mapanga makali yanayokata vichwa vya mimea hivyo au ngano kuvihifadhi sehemu maalumu ili kupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji wa kutengeneza unga, unaotumika kupikia vitu mbalimbali.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mrefu, ambapo nyanya hizo hupelekwa viwandani ili kusindikwa na kuandaliwa vizuri zikihifadhiwa katika makopo au plastiki na kupelekwa kuuzwa masokoni au kwenye maduka makubwa.

Ng'ombe wa kisasa wenye mabaka baka ya rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi lilotengenezwa kwa chuma. Ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama zao husafishwa, kupimwa kisha kuhifadhiwa katika sehemu maalumu na kupelekwa masokoni au katika maduka makubwa kwa ajili ya kuuza.

Ufugaji wa kuku wakiwa katika mabanda marefu wakiwa wametaga mayai kuku hao hupelekwa katika viwanda ili kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa kupimwa na kuhifadhiwa vizuri ili kupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya mauzo.

Mbegu za zao la kahawa, zikiwa zimewekwa chini na kutandazwa, kukiwa na watu wanaochagua mbegu hizo ili kuzipeleka viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Wafanyakazi waliovaa sare za rangi ya bluu na kofia vichwani, wakiwa katika kiwanda ambapo wanapanga zao la nyanya juu ya mitambo au mashine za chuma, ambazo hutumika kubadilisha nyanya hizo na kuwa bidhaa zingine, ambazo zinatumika majumbani, kama vile nyanya za makopo.

Ufugaji wa ng'ombe wa kisasa unaofanyika katika zizi kubwa, lililotengenezwa kwa kutumia chuma ambapo ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao ikisafishwa vizuri, kupima na kuhifadhiwa ili kupelekwa katika maduka makubwa au masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ng'ombe wa kufugwa wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri, kupimwa na kuhifadhiwa ili kupelekwa katika maduka makubwa kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa mimea rangi ya kijani, wakiwa wanachumaja majani yake na kuhifadhi katika makapu makubwa waliyoyabeba mgongoni. Mimea hiyo hupelekwa viwandani kuchakatwa ili kuwa bidhaa ambayo inafaa kutumika na watu.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba, ambapo mabomba marefu hulazwa kisha, kutobelewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo au ardhi kuwa na unyevunyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao kwa njia ya matuta, mifereji midogo ikiachwa katikati, ambayo maji hufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari kukiwa na mabomba ya maji yaliyolazwa katika mistari hiyo ambayo yametobolewa na kurusha maji kwa nguvu kubwa kwa njia ya matone yanayodondoka kama mvua.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumia bomba refu ambalo linarusha maji kwa mbele, likiwa limeshikiliwa na kijana wa kiume ambae anaelekeza maji hayo sehemu ya kumwagikia.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba marefu ambayo hulazwa katika mashamba, kisha mabomba madogomadogo, hutobolewa kwenye hilo bomba refu, ambalo huelekeza maji katika miche au mizizi ya mazao.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na nyasi ndefu za rangi ya kijani, pamoja na mnyama twiga mwenye shingo na miguu mirefu, kwa mbali kukiwa na majengo na maghorofa ya makazi ya watu au sehemu za kufanyia biashara.

Mazingira yenye uhaba wa maji kutokana na kuwa na vichaka au miti mifupi iliyokauka kukiwa na barabara ndefu ya vumbi inayotumiwa na magari, na kwa mbali kukiwa na safu ya milima mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye uoto wa asili wa kijani kibichi kitokanacho na nyasi fupi vichaka na miti mirefu, anga likiwa na wingu la rangi jeupe lililotanda.

Mazingira mazuri na yanayovutia na yenye mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na miti mirefu na vichaka vya nyasi, kwa mbali kukionekana safu za milima.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu ya rangi ya kijani, pamoja na nyasi fupi ambazo zipo upande wa barabara ya vumbi inayotumiwa na magari.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na vichaka vidogo pamoja na mto unaotiririsha maji taratibu kutoka sehemu za juu kushuka sehemu za chini ambapo kuna miamba ama majiwe madogo madogo ndani ya mto huo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu na minene, mto unaotiririsha maji na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na mwanga hafifu wa jua wa rangi ya njano unaomulika kwa kuwa jua linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mazingira yaliyo na vilima virefu, mabonde ikiwa na miti mingi na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na wingu zito la rangi jeupe lililotanda angani na kimvuli chake kikiwa juu ya milima hiyo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na milima mirefu, ambayo ina miti, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, huku kukiwa na wingu zito lililotanda angani la rangi nyeupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miamba mirefu iliyosimama katika pande mbili za barabara nyembamba, iliyopo katikati ambayo imesababishwa kutokana na maji kupita sehemu hiyo kwa kasi, hivyo kusababisha mmomonyoko wa udongo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu pembezoni kukiwa na vichaka na nyasi fupi za rangi ya kijani. Anga likiwa na wingu jeupe lililotanda ambalo linaonekana pia kwenye uso wa maji hayo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na eneo kubwa lenye uwazi, kukiwa na vichaka vichache vya rangi ya kijani pamoja na nyasi fupi, pia kukiwa na mfereji ambao unatiririsha maji taratibu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mazingira ya kitropiki, kukiwa na miti iliyostawi vizuri na vichaka vya rangi ya kijani, pia kuna mto unaotiririsha maji taratibu kutoka sehemu za juu kwenda sehemu za chini.

Mandhari nzuri na kuvutia yenye mti mrefu yenye matawi ya rangi ya kijani, kukiwa na nyasi zilizokauka za rangi ya njano, kwa mbali kukionekana milima pamoja na mwanga hafifu wa jua, ambapo ni nyakati za jioni jua linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mandhari nzuri na inayovutia, iliyo na miti (mirefu) pamoja na nyasi (fupi) za rangi ya kijani, kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu kutoka sehemu za juu kwenda sehemu za chini.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na kilima kirefu kiilichotokana na mwamba mkubwa, pembeni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na wingu zito lililotanda angani.

Mazingira yenye uwazi mkubwa, kukiwa na nyasi fupi zilizokauka, zikiwa ni za rangi ya njano, pamoja na mti mmoja wenye matawi kwa juu, kwa mbali kukiwa na safu za milima ambazo hazionekani vizuri kutokana na ukungu kutanda katika eneo hilo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye uoto wa asili utokanao na miti mirefu, nyasi fupi, na vichaka vyote vikiwa vina rangi ya kijani, pamoja na milima inayoonekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa amesimama katika miti mingi na vichaka kwa mbali kukiwa na majengo pamoja na magorofa yanayotumika kama makazi ya watu au maofisi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na miti mirefu iliyooteshwa, pamoja na mazao ya shambani ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na uwanja wenye nyasi fupi ya rangi ya kijani, kukiwa na miti mirefu, milima, mabonde pamoja na wingu jeupe lililotanda angani.

Mazingira yenye uwazi mkubwa ulio na nyasi fupi zilizokauka zenye rangi ya njano, miti michache kwa idadi ikiwa miwili yenye matawi juu ya rangi ya kijani pamoja na anga la bluu.

Mazingira mazuri na yakuvutia, yaliyo na kundi la twiga wenye shingo na miguu mirefu, wakisimama katika nyasi kavu. Kwa mbali kukiwa na vichaka pamoja na miti ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miamba iliyopandiana, ikitengeneza umbo zuri pembezoni ikizingirwa na nyasi za kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miti michache iliyojikusanya ya rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na dimbwi ambalo lina maji yaliyotuama, pamoja na safu za milima mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na sehemu kubwa yenye uwazi ambao una miti mirefu, vichaka vilivyochangamana pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na mawe au miamba iliyopangwa katika mstari kama uzio.

Mazingira yenye sehemu kubwa iliyo na uwazi kukiwa na vichaka vidogo vya rangi ya kijani, pamoja na mifereji ambayo hutiririsha maji kutoka sehemu za juu kuelekea sehemu za chini, kukiwa na miamba katika mifereji hiyo.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na mto mkubwa inayotiririsha maji pembezoni kukiwepo na vichaka pamoja na rangi ya kijani

Mazingira yasiyokua na mvua nyingi kutokana na miti kuwa imekauka, na ardhi kuwa na vumbi pasipokuwa na nyasi, pia kukiwa na safu za milima mirefu.

Madhari nzuri ya kuvutia ililo na miti mirefu ya rangi ya kijani pamoja na vichaka vinene, kwa mbali kukionekana kilele cha mlima ambacho kimezuiliwa na ukungu unaofanya usionekane vizuri.

Mandhali nzuri na ya kuvutia iliyo na nyasi ndefu za rangi ya kijani pamoja na miti michache kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu na wingu zito lililotanda angani.

Mbuzi mwenye manyoya ya rangi nyeupe mabaka ya rangi ya kahawia kichwani, akiwa amesimama katika sehemu iliyo na uwazi wenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ambazo hutumia kama chakula.

Ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa mbao, ambapo nyuki hao huzalisha asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali, na wafugaji wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya rangi nyeupe ambayo huwakinga ili wasiweze kung’atwa na nyuki.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wenye rangi tofautitofauti, wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na miti, wakiwa wanazunguka huku na kule wakijitafutia chakula.

Ufugaji wa mbuzi, ambao wapo ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na mabati, wakiwa wanakula majani kutoka katika mti ambao umeshikiliwa na kijana aliyevaa shati la rangi ya kijani akisimama nje ya zizi hilo.

Ufugaji wa mifugo ambao ni mbuzi wakiwa wanakula nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo zimestawi pembezoni mwa barabara refu ya vumbi inayotumiwa na magari pamoja na watembea kwa miguu.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji unaofanyika ndani ya banda ambalo lina kuku wengi, wakiwa wanapata chakula na maji, kutoka katika vyombo maalumu vilivyoning'inizwa, kwa ajili ya malisho.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, huku kukiwa na mabomba ya maji yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha matone ya maji, na kusababisha udongo kuwa na unyevu unyevu uliosaidia mbegu hizo kuchipua, katika miti midogo ya rangi ya kijani.

Kijana wa kike akiwa amesimama ndani ya duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa katika makopo na paketi zilizopangiliwa katika rafu za mbao, ambazo zipo ukutani huku kukiwa na meza refu iliyo na vifurushi vidogovidogo.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti; zilizotengenezwa kwa plastiki, na kupangiliwa katika rafu za chuma, zikiwa zina picha ya maua hayo pindi yatakapokua.

Mbegu za mazao ya mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kopo la chuma na kufungwa, ili zisiweze kuharibika kukiwa na jina la kampuni pamoja na jina la mmea huo katika kopo hilo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mabakuri makubwa yaliyotengenezwa kwa plastiki, yakiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mboga za majani, ambazo zimeifadhiwa vizuri katika paketi ya plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la kampuni, jina la mmea huo, pamoja na uzito vimeandikwa katika paketi hiyo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti za plastiki, ili zisiweze kuharibika na kupangiliwa katika rafu za chuma kila mmoja ikiwa na kibandiko cha bei mfano wa mazao hayo ni pilipili hoho, karoti, kabichi na mboga za majani.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa katika makopo yenye udongo ulio na rutuba pamoja na unyevuunyevu , unaosaidia mbegu hizo kuchepua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya plastiki, yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangwa katika makundi ya zao la aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo vilivyopangwa juu ya meza; ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, vikiwa na udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyev; unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi za plastiki ili zisiweze kuharibika na kupangiliwa juu ya meza katika safu mbili. Mfano wa mbegu hizo ni za nyanya, pilipili hoho, mboga za majani, biringanya na kadhalika.

Mbegu za mazao zlizopandwa katika makopo madogo, yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevu unyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchepua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangwa katika kundi la zao la aina moja.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika na kupangiliwa katika rafu za chuma, ambayo ina kibandiko kinachoonyesha bei ya mazao hayo.

Mbegu la zao la maboga ambazo zimehifadhiwa vizuri katika paketi ya plastiki na kufungwa ili zisiweze kuharibika. Kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hizo, jina la mbegu pamoja na picha ya mapapai katika kifurushi hicho.

Mbegu za mazao mbalimbali, zilizohifadhiwa katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharbika na kupangiliwa katika rafu za chuma, kwa mpangilio wa mistari miwili. Mfano wa mbegu hizo ni za; bamia, pilipili na mboga za majani.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa kwenye makopo madogo ya plastiki ya rangi nyeusi, yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua, katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo kwa ajili ya kuuzwa, na kupangwa katika mistari iliyonyooka, kila moja ikiwa na jina la mbegu pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa na kuchepua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangiliwa kwa makundi ya mazao ya aina moja, yote yakiwa ndani ya eneo kubwa lenye uwazi lililo na mwanga wa kutosha.

Mbegu za mazao ya mbogamboga zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki. Ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la kampuni, jina la mmea huo pamoja na ujazo vimeandikwa kwenye pakiti hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa katika shamba hilo ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone ,yakisababisha kuwa na unyevunyevu katika udongo, ambao unasababisha mbegu hizo kukua na kuchipua katika miche ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali nyingi, zikiwa za mboga za majani zimehifadhiwa vizuri katika pakiti, zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike na kupangwa katika rafu za chuma kila moja ikiwa na kibandiko cha bei inayouzwa.

Mbegu za mazao, zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya plastiki yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Upandaji wa mbegu za mazao katika makopo madogo, ambayo yana udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza, jina la mbegu hizo pamoja na ujazo vimeandikwa kwenye kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa kwenye makopo madogo yaliyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani yaliyohifadhiwa katika sehemu iliyo na uwazi mkubwa na uzio wa vitambaa vyeupe.

Bango au tangazo lililotengenezwa vizuri likiwa na huduma mbalimbali zinazotolewa na kliniki ya wanyama ambayo inajali wanyama wa kufugwa kama vile mbwa, paka na wanyama wengineo.

Nembo iliyotengenezwa kwa rangi mbalimbali, ikiwa ina umbo la duara, katikati kukiwa na kichwa cha mbwa, paka na ndege ambao wamekaa katika kiganja cha mkono, kukiwa na maandishi kwa chini yaliyoandikwa "pet care" yakimaanisha wanajali wanyama.

Madaktari wawili wakike na wakiume ambao wamebobea katika magonjwa ya wanyama wa kufugwa, wakiwa wanamuogesha mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe ili kumpatia huduma za matibabu.

Mbwa wawili wakiwa katika banda au katika eneo lililozungushiwa uzio wa wavu pamoja na chuma, ndani kukiwa na sehemu maalumu zilizohifadhiwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mabanda ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na milango midogo iliyofungwa, pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia wavu, ambayo hutumika kwa ajili ya ufugaji wa mbwa au wanyama wengine wa kufugwa.

Mbwa wenye rangi tofautitofauti wakiwa wamejikusanya katika eneo moja lililo na uwazi pamoja na nyasi za rangi ya kijani, wakifungua vinywa vyao na kutoa ulimi nje unaodondosha mate.

Daktari wa mifugo aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa anamshika shingo ya mbwa iliyofungwa mkanda akimkagua kama anaumwa au ana matatizo yoyote.

Mbwa akiwa nje ya banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, akiwa anakunywa maji na kula chakula katika vyombo maalumu vilivyotengwa kwa ajili ya malisho.

Daktari wa mifugo aliyevaa barakoa akiwa anamnyoa mbwa manyoya ya rangi nyeupe aliyesimama juu ya meza akiwa anatumia mkasi vifaa vingine vikiwa pembeni kwa ajili ya kumfanyia matibabu.

Banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mbao, likiwa na mlango mmoja mdogo na dirisha lililotengenezwa kwa kutumia wavu. Banda hilo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wakiwa katika eneo lenye mchanga wakichota na kujimwagia ndani ya uzio, wakisimamiwa na vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya kijani.

Ndege mkubwa wa porini mwenye manyoya ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi, akiwa na mdomo uliochongeka kwa mbele na miguu mirefu, akiwa anatembea katika nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege, mwenye manyoya ya rangi nyeupe pamoja na bluu akiwa na macho madogo, mdomo uliyochongoka kwa mbele, na miguu mifupi ikiwa na kucha refu.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu, ngozi yake ikiwa na mabakabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe, akiwa amesimama porini akizingirwa na miti mirefu pamoja na vichaka vyenye nyasi fupi za kijani.

Ndege mkubwa mwenye manyoya meupe na meusi akiwa na mdomo uliochongoka na miguu mirefu yenye kucha kali ambazo anazitumia kumkanyagia nyoka asikimbie ili kumfanya kama chakula chake.

Wanyama wa porini ambao ni ndege, mwenye manyoya yenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wanaruka pembezoni mwa mto, wakitafuta chakula ambacho ni samaki waliopo ndani ya maji.

Wanyama wa porini ambao ni ng'ombe wakubwa wakiwa wananywesha maziwa kupitia katika chupa na kijana, ambaye amevaa koti refu la rangi ya kijani wakiwa ndani ya uzio, uliotengenezwa kwa kutumia mbao huku watu wakiwa wanawatazama wengine wakipiga picha Walio upande wa pili wa uzio huo.